Mwanabiashara huyu anafanya biashara ya Mpesa pamoja na biashara ya vinywaji. Hapa tunaona maandishi ya Mpesa ikiwa anatangaza kitu anachokifanya pamoja na bidhaa zake zikiwa zimeekwa ndani ya nyumba.

Hii ni gari yenye kifahari, gari hili lina rangi ya manjano pamoja na nyeusi, gari hili ni la gharama ya juu sana tena huweza kumilikiwa na watu wenye pesa nyingi sana.

Hii ni noti ya Kenya. Noti hii imewekwa pande zote mbili. Sehemu moja ikiwa na picha ya rais wa kwanza wa nchi ya Kenya. Pande ile ingine ya pili kuna jumba la kifahari ya Kenya inayoashiria nguvu ya Kenya.

Matumizi ya pesa yanabadilika kwa njia mbalimbali. Katika miji mikubwa, wengi wameacha kutumia pesa taslimu na kuweza kutumia pesa mtandaoni. Wakilipia bidhaa zao, na pia huduma mbalimbali na hata kuweza kulipa karo za shule wakitumia mtandao.

Hii ni karatasi maalum ya malipo fulani. Karatasi hii ni risiti ya kuonyesha malipo ya mtu fulani katika secta moja ya serikali. Risiti hii inaeza kuonyeshwa wakati mtu anadaiwa pesa.

Kwenye soko hili kuna bidhaa aina mbalimbali, ikiwemo matunda aina ya paipai, machungwa ovacado , nanasi na mengine. Pia kuna watu waliovalia nguo tofauti tofauti na za rangi mbalimbali.

Hii ni moja ya soko kubwa humu nchini. Katika soko hili, tunamwona mama mmoja mchuuzi ambaye anauza bidhaa mbali mbali. Pia, tunawaona wanunuzi wakiwa wananunua bidhaa mbali mbali kwenye soko hili.

Hapa kuna noti mbili za pesa taslimu ya Kenya. Kuna noti ya shilingi elfu moja pamoja na noti ya shilingi hamsini. Noti hizi mbili zina rangi tofauti, ikiwa moja ni ya hudhurungi na nyingine ikiwa ni ya nyekundu.

Hii ni pesa taslimu ya Kenya. Pesa hii ina michoro ya vitu mbalimbali, ikiwemo majengo ya nchi, viumbe vinavyopatikana kwenye mbuga mbalimbali na pia inaonyesha ni pesa ngapi. Rangi yake ni hudhurungi iliyochanganyishwa na nyeupe.

Uuzaji wa bidhaa kwenye mtandao, umekuwa ndio mtindo wa kisasa. Hii ni kutokana na upanuzi wa soko wa kimataifa, ili kuweza kufikia soko mbalimbali. Soko ya magari pia imekua wazi na wa karibu, sana kupitia kwa uuzaji wa magari mtandaoni.

Hapa kuna mwanabiashara wa viatu. Mwanabiashara huyu amepanga viatu zake. Viatu hizi hutengenezwa humu nchini. Pia zina bei ya chini na zinaweza kusaidia watu katika maisha yao.

Hapa ni soko kubwa ya vitu za urembo. Vitu hizi zinauzwa kwenye soko mbali mbali, katika miji makubwa. Hapa tunaona bidhaa za aina mbali mbali kama vile shanga, vipuli na mengine mengineyo.

Kuwepo kwa wengi wa watu na pia wingi wa vifaa vya usafiri, ajali zimekuwa mingi na kwa sababu ya ugumu wa uchumi, wengi wameachwa bila chochote wanapopata ajali kwa sababu ya bei ya juu ya matibabu. Kwa hivyo huu umefanya kuenea kwa bima zinazosaidia wakati huu mgumu wa maisha.

Soko hili ni kubwa ajabu. Ni soko yenye bidhaa mbali mbali ikiwemo matunda pamoja na bidhaa zingine. Hapa tunaona matunda aina ya maembe, ndizi, avocado pamoja na matunda mengine mengi.

Gari ni mojawapo ya vifaa vya kusafiri. Huweza kutumika kwenye sherehe, safari za mbali na pia kutembelea vituo mbalimbali. Hapa kuna sherehe fulani, ambao umehudhuriwa na watu tajiri, kwa sababu tunaona magari mengi sana kwenye sehemu hii.

Bima ya maisha ni jambo lisilo geni katika nchi yetu. Katika ulimwengu wa kisasa, huu umekuwa tegemeo kwa wengi dhidi ya ufukara unaosababishwa na magonjwa mengi yanayoibuka kila mara. Husaidia jamii haswa wakati wa magonjwa sugu na hata yale yasiyokuwa na tiba.

Mchuuzi huyu anauza bidhaa nyingi sana. Bidhaa zake zimewekwa katika sehemu mbalimbali. Kila bidhaa ikiwa kwenye mkoba wake. Bidhaa hizi ni matunda. Matunda haya ni ya aina mbalimbali kama machungwa, matunda, ndizi na zingine.